Huyu ni kocha na mkufunzi wake, ambaye ni mlemavu, huku amekalia kiti yenye magurudumu. Kocha huyu anamfunza kijana huyu mchezo wa kurusha ndondi.

Hichi ni kitabu ambacho kinatumika haswa na wanafunzi ambacho kina tumika kusomea ilikuweza kupata elimu na maharifa katika kitabu hicho .

Hiki ni kitabu ambacho kina michoro mbali mbali na kimeandikwa kwenye lugha ya kiswahili, kitabu hichi hutumika sana sana na watoto wadogo ilikuweza kupata na kuweza kuongea maneno ya kiswahili vizuri.